Kutazama kwa picha ni kwamba inaonyesha dhana ya majukwaa ya kujifunzia mtandaoni online learning platforms ambayo ni mazingira ya kidigitali yanawezesha elimu ya mafunzo kupitia teknolojia. Majukwaa haya hufanya kazi kama madarasa ya mtandaoni yakitoa maelezo na seti mali ya kielimu.

Kweleza picha ni kombe ina onyesha MacBook Pro ni kompyuta, mpakato ya kiwango cha juu kutoka kampuni hapo inayo julikana na kwa utendekazi wake mkubwa na muundo wa kupitia. Inatumia chipu za kisasa za hapo na M-Series, ina uwezo mkubwa wa CPU na GPU pamoja na ina uwezo bora wa machine learning .

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha kundi la wanafunzi na mwalimu wao, ambapo wanafunzi wameenea katika upande wakiangalia kompyuta ya kupakata ya mwalimu. Wengine wanasoma wengine wakicheka.

Kueleza picha ni kwamba inaonyesha ukumbi wa mihadhara ambayo ni sehemu ya kawaida katika vyuo vikuu na taasisi ya elimu ya juu. Ni chumba kikubwa kilichotengenezwa kwa ajili ya kuendesha mihadhara kwa idadi kubwa ya wanafunzi.

Kueleza picha ni ya kwamba inaonyesha kundi la wanafunzi wa shule la wasichana ambao wanatumia kompyuta inawezesha kuwa wanasoma somo la kompyuta wakiwa bila mwalimu.